Hili ni bango la bima la CIC.Bima ya CIC huwa inasaidia familia katika kulipa huduma za kimatibabu. Bango hili linaashiria familia ambayo inafurahia huduma zake kwa kuwa wakati zinaathirika na magonjwa wanatibiwa bila wasiwasi

Hii ni risiti ya serikali ya Kenya, kupitia kwa huduma ya kidigitali inayoitwa e- citizen ambayo inasaidia wananchi kupata huduma tofauti tofauti. Kwa mfano hii ni ya mkenya ambaye alitembea kituo cha mazingira house akitaka huduma halafu mwishowe baada ya kulipa akapata risiti.

Hivi ni vyakula mbalimbali vinavyo tokana na mazao ya shambani, tunaona kuna nyanya, kuna maboga, kuna dania, kuna ndimu, kuna vitunguu ambavyo rayari vimewekwa hapo hili wanunuzi waje wazinunue na wazipeleke nyumbani.